Simba jike ameketi kwenye nyasi ya savannah akiangalia upeo wa macho. Anaonekana mkali kwa macho yake ya kahawia yanayochoma na manyoya yake pia ya rangi ya kahawia. Anaonekana kama kwamba yuko tayari kuwinda.

Hii ni steni ya mabasi. Kuna mabasi na magari madogo kadhaa. Juu ya gari ndogo kuna bango ndogo linalofanana na kibao kilichotengenezwa kwa chuma ambalo linaonyesha vituo vingi ambavyo gari hilo linaweza kupitia.

Inaonekana kama eneo la viwanda kwasababu ya mabomba yanayotoa moshi ambao ni takataka kwa mazingira. Moshi huu unaonekana kuchafua hewa kwasababu ni wa rangi ya giza.